Bango la kampeni ya Beyond Zero linaonyesha taarifa ya kiufundi ya mwaka 2019,2020. Likiwa na picha ya gari la kliniki ya kuhama-hama. Daktari mmoja amesimama kwenye ngazi za gari hilo, akijiandaa kutoa huduma.

Mwanamke aliyevaa barakoa akiwapatia wasichana wawili wa shule bidhaa za usafi wa kibinafsi kama chupi na taulo za kike. Wasichana hao wanaonekana kuwa na furaha huku wakionyesha bidhaa walizopokea.

Mwanamke amevaa shati la kijani lenye maandishi ya Community Health Volunteer akiwa amebeba mtoto mdogo. Wanageuka kuelekea upande wa kushoto wa picha na wanaonekana wakiwa nje kwenye mazingira yenye mimea na majengo ya kijani nyuma yao.

Mwanamke anashikilia dawa ya meno na kuwekwa kiasi kidogo juu ya mswaki. Anaonekana tayari kuanza kusafisha meno. Nyuma yake kuna ukuta wa bluu na sura yake inaonekana kwa sehemu. Dawa ya meno ni ya rangi nyeupe na samawati na mswaki una rangi ya bluu na nyeupe.

Meza kubwa iliyopangwa kwa ustadi, bidhaa mbalimbali za mboga mboga. Nyanya nyekundu zilizoiva vizuri, vitunguu vyekundu na vyeupe, karoti, ndimu za kijani , viazi mbatata na pia pilipili hoho za kijani.

Shamba limepandwa vitunguu majani vilivyochanua vizuri na kwa mpangilio wa kupendeza. Kila mstari ukiwa na nafasi sawa kati ya mimea. Magugu yameota kwa wingi katikati ya mimea. Upande wa kulia, kuna ua wa mbao uliozunguka shamba na wa kushoto kuna jengo lililotengenezwa kwa mabati.